Rundo la sarafu nyingi. Sarafu hizo zina rangi mbili. Dhahabu katikati na fedha pembeni. Baadhi ya sarafu zimewekwa katika marundo huku zingine zimetawanyika na zikiashiria nambari ishirini kwenye baadhi ya sarafu.

Tangazo la Mayfair Insurance likiangazia bima la Contractors All Risks . Ina mwanaume anayetabasamu amevaa kofia ngumu ya bluu na shati la mikono mirefu. Akiwa amekunja mikono, tangazo linaorodhesha hatari zinazofunikwa kama matetemeko ya ardhi, mafuriko na ubora duni wa kazi. Pia lina maelezo ya mawasiliano chini.

Skrini ya simu yenye programu ya M-Pesa ina salio la shilingi sitini na nane elfu na mia nane. Kuna chaguzi za pay na airtime . Chini kuna sehemu ya buy data na code risk . Pia ina taarifa za M-Pesa zikionyesha miamala ya hivi karibuni na majina kama Beth Ogura, Bram Ochat, na John Nanjala.

Tangaza la bima ya afya kutoka Jubilee Health Insurance inamwanamke akitabasamu akiwa amevalia shati jeupe na aproni ya kahawia. Upande wa kushoto kuna maandishi makubwa yanayosoma Cover Bora Medical Cover for your inpatient needs na bei ya sixty two, Hundred BOB per anum . Pia, inaodoresha faida kama Materninty cover na last expense benefit . Chini kuna namba ya simu na anuani ya barua pepe.

Mwanamume mweusi mwenye nywele fupi zilizopinda, amevalia suti nyeusi na shati jeupe lililo wazi shingoni. Amesimama karibu na gari jeusi la kifahari ndani ya chumba cha maonyesho ya magari akitabasamu na kugusa gari. Nyuma yake kuna magari mengine na madirisha makubwa nje.

Kibanda cha soko kikiuza matunda na mboga, Kuna ndizi nyingi zilizoning'inia baadhi zikiwa bado mbichi, na zingine zimeiva za njano. Chini yake kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu na kwa mbali kuna mboga nyingine kama pilipili hoho. Kisu kikubwa pia kikiwa kimening'inizwa juu.

Mikono miwili ya mtu ikiwa inashika noti za shilingi ya hamsini na mia mbili. Noti hizo zina rangi mbalimbali kama nyekundu, kijani na bluu na zimefunikwa kwa sehemu. Chini kuna kitu kama kibodi ya kompyuta au draw ya fedha.

Duka la maziwa liitwalo Mount Kenya Milk Depot. Juu ya duka, kuna bango kubwa lenye jina la duka, na michoro ya bidhaa mbalimbali za maziwa. Milango ya duka imefunguliwa, na ikionyesha bidhaa zilizopangwa ndani. Kwenye milango na sehemu nyingine za duka kuna nembo ya mlima Kenya na chupa za maziwa.

Rundo kubwa la nguo mbalimbali zikiwa zimetawanyika au zimerundikwa juu ya meza au sakafuni. Nguo hizo zina rangi na aina nyingi tofauti ikiwemo tisheti, mashati na suruali. Baadhi ya nguo zikiwa ni za mitumba. Juu kidogo, miguu ya mtu, labda akichagua nguo.

Bidhaa za sokoni zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao, kushoto kuna rundo la viazi mviringo, katikati kuna vitunguu vingi vya rangi ya zambarau na kulia kuna nyanya nyingi za rangi nyekundu na njano. Bidhaa zote zimepangwa vizuri tayari kuuzwa.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa ikiwemo vani nyeupe na magari mawili madogo ya rangi ya kijivu na kijani kibichi. Lori lina fremu ya manjano na nyeusi. Lipo barabarani chini ya anga la bluu na mawingu.

Soko la wazi likiwa limejaa bidhaa za ufundi na mapambo. Kuna shanga nyingi zilizoning'inia, vikuku na vitu vingine vya mapambo vikiwa vimepangwa kwenye meza. Mtu mmoja akitembea katikati ya vibanda. Ni kama eneo la biashara ambapo bidhaa za kitamaduni au mikono zinauzwa.

Tangazo la bima ya PSV Taxi. Na magari matatu jingine la rangi ya machungwa lingine jeupe lenye neno TAXI na lingine jekundu juu yake imeandikwa TSV TAXI INSURANCEna ofa ya 1 month TPO Kenya Shillings thirty five hundred . Chini kuna namba ya simu na anwani za tovuti ya MyCover na Imana.

Duka la viatu vya asili, labda sokoni, kuna safu nyingi za viatu vya ngozi vilivyo pambwa kwa shanga. Vime tundikwa kwenye fremu za mbao; viatu hivi ni kama ni vya kimasai au vya Kiafrika, mtu mmoja ameinama akichagua au kupanga viatu.

Noti ya shilingi elfu ya kenya, iliyotolewa mwaka wa elfu mbili kumi na tisa na ina namba za siri mapoja na vipengele vya usalama kama vile utepe unao ngaa. Maneno Legal Tender for One Thousand Shillings yameandikwa kwa kiengereza na kiswahili. pia kuna saini ya gorvenor ikihashiria fedha halali ya kenya.

Duka dogo la M-pesa, likiwa limetengenezwa kwa chuma. Milango yake imefunguliwa na imeandikwa M-pesa kwa herufi kubwa za wima. Eneo hilo ni kama mjini, au kando ya barabara, na kuna uchafu chini. Kushoto kuna mabango ya matangazo, yakiyobandikwa ukutani. Kulia, kuna vibanda vingine vidogo, na majengo kwa umbali.

Bidhaa nyingi za mboga na matunda zilizopangwa sokoni. Kuna nyanya nyekundu kwenye mifuko ya nyavu, viazi vya upe vyekundu, parachichi za kijani, limau, pilipili hoho za kijani, matango, na bamia chungu. Zote zimeupangwa kwenye masanduku na tray zikiashiria soko lenye bidhaa nyingi.

Rundo kubwa la viatu na kanda mbili za rangi mbalimbali zikiuzwa sokoni au dukani. Kuna viatu vya bluu, zambarau, njano, nyekundu, na rangi zingine nyingi. Zimepangwa juu ya meza iliyofunikwa na kitambaa cheupe.

Mkokoteni wa kuuza chakula ukiwa na nembo ya farmer's choice ambayo inajulikana kwa bidhaa za nyama kama soseji nchini Kenya. Mkokoteni huo umewekwa chini ya mwavuli mkubwa wa bluu unaotoa kivuli. Nyuma yake kuna magari yaliyopaki na maduka yakiuza nguo na bidhaa nyingine.

Duka la mboga ambayo kuna aina nyingi za mboga za majani na mizizi zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna rundo la redishi nyekundu chini na juu yake kuna mimea mbalimbali kama; Rosemary, Mint na Palsy . Pia kabichi au mboga nyingi za kijani zikiwa zimefungwa vizuri.

Mikono miwili ikishika noti nyingi za shilingi elfu moja za kenya ya kitambo. Noti hizo zimepangwa kwa umaridadi na zina mchoro ya mzee Jomo Kenyatta. Ni kama mtu anahesabu au anashikilia kiasi kikubwa cha pesa taslimu.

Tangazo la bima ya magari kutoka kampuni inayoitwa Letshego Kenya Bank Assurance intermediary Limited. Kwenye kioo cha pembeni cha gari kuna mchoro ya magari mengine barabarani. Tangazo linaeleza faida ya kuchagua Letshego zikiwemo huduma bora, urahisi wa kupata bima na huduma ya msaada barabarani.

Rundo la noti za shilingi elfu moja ya Kenya zikiwa zimetandazwa kama feni, kuna noti kama kumi hadi kumi na mbili hivi.

Shilingi mia tano ya Kenya. Upande mmoja una mchoro wa mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza Jamhuri ya Kenya, pamoja na nembo ya Benki Kuu ya Kenya. Upande mwingine kuna jumba la bunge na mnara wa saa. Ni noti ya zamani, iliyotolewa Julai 16, mwaka wa 2010.